Mgonjwa amelala kitandani hospitalini, akipokea matibabu ya kinywa kutoka kwa wauguzi wawili wa kiume, wakishirikiana kwa umakini kutumia vifaa maalumu kuhakikisha tiba inatolewa kwa usahihi.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini, akihudumiwa kwa uangalivu na mtaalamu wa afya ya kinywa, huku vifaa maalumu vikitumika kutoa tiba ya meno kwa ufanisi.

Madaktari wawili mmoja wa kiume na mwingine wa kike wanaotoa huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa, wakiwa na vifaa maalum wakihakikisha usafi, uangalizi na tiba sahihi kwa afya bora ya kinywa.

Mama na mtoto wanasafisha kinywa kwa makini, wakijifunza na kuzingatia usafi wa mdomo ili kudumisha afya bora ya meno na kuepuka magonjwa ya kinywa.

Kikundi cha watu wakiwa kwenye eneo la wazi wamepanda mti kwa pamoja, kama sehemu ya juhudi ya kuhifadhi mazingira na kuimarisha afya ya jamii, kwa kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Mtu anachota maji kwa kutumia madumu madogo kutoka kwenye tanki kubwa, akihakikisha usafi na matumizi bora ya rasilimali za maji katika mazingira safi na yenye afya.

Mgonjwa amelala kitandani ndani ya chumba cha hospitali akiwa ametandikwa vizuri, daktari wa kike amevaa mavazi rasmi ya kitibabu akiwa ameshika vifaa maalumu cha uchunguzi, huku akimfanyia mgonjwa vipimo kwa umakini na uweledi.

Mtoto amekaa kitandani akiwa pembeni mwa mama yake, daktari akiwa amemkaribia kumfanyia uchunguzi kwa makini, akitathmini hali ya afya ya mtoto.

Mwanaume amevaa mavazi ya wauguzi hospitalini, akiwa tayari kutoa huduma za afya kwa wagonjwa kwa ustadi na kwa moyo wa huruma.

Madaktari wanafanya kazi kwa umakini, wakitoa huduma kwa mgonjwa ndani ya chumba cha upasuaji, wakitumia ujuzi na vifaa maalumu kuhakikisha matibabu yanatolewa kwa usahihi.

Wauguzi wawili wamesimama karibu na mtoto wakihudumia kwa upole na umakini, wakihakikisha anapata tiba stahiki katika mazingira salama na yenye upendo kwa afya yake bora.

Daktari anamuhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa kabla ya muda akiwa amelazwa kwenye kifaa maalumu cha kumsaidia kuendelea kukua kwa usalama. Hii ni hatua muhimu ya kuhakikisha afya bora kwa watoto wachanga.

Mama amekaa kwenye kitanda cha hospitali akiwa amembeba mtoto, akiashiria kupokea huduma za kiafya kwa ajili ya ustawi na afya bora ya mtoto wake.

Mama ameketi kwenye chumba cha hospitalini akiwa amebeba mtoto wake akimpa huduma ya upendo, wakati wa matibabu ili kuhakikisha afya yake inaimarika.

Mama ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga, akiwa kwenye mazungumzo ya kina na mwanamke mwingine aliyeketi; wakijadiliana kuhusu afya na ustawi wa mtoto.

Chupa ndogondogo zinazoonyesha dawa za asili zinazotengenezwa kwa kutumia mimea na viungo vya jadi, zinazotumika kuponya magonjwa mbalimbali kwa njia za asili na za kienyeji, zikihifadhi urithi wa tiba za zamani.

Mmea wa kijani unachanua maua a kuvutia unajulikana kwa matumizi ya kienyeji, ikiaminiwa kuwa na uwezo wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia za asili.

Chupa za aina mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na dawa za asili zinazotengenezwa kwa kutumia mimea na viungo vya kienyeji kwa ajili ya matibabu ya kiafya.

Vikombe vya glasi vimejazwa maji safi pamoja na majani ya mimea ya asili yenye faida kiafya, vikiwa vimepangwa kwa uangalifu juu ya meza tayari kwa matumizi ya tiba mbadala ya kienyeji inayotegemea nguvu za mimea.

Chupa kubwa zenye dawa za maji ya asili, zimepangwa kwa mpangilio juu ya meza, kila chupa ina rangi tofauti ya kioevu, ikionyesha aina mbalimbali za tiba za kiasili, zinazotumika kwa madhumuni ya afya na tiba mbadala.

Mmea wenye rangi ya kijani unastawi, kwa asili ukiaminiwa kuwa na nguvu za kiafya nakutumika kama dawa ya kienyeji katika tiba mbalimbali za magonjwa ya mwili.

Papai lililokatwa kwa uangalifu linaonyesha muonekano wa ndani, likitumika katika tiba za asili kama sehemu ya dawa za kienyeji zinazotolewa kwa madhumuni ya kuponya magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea ya asili.